Hili ni duka ndogo ambalo muuzaji anawezakua anauza sabuni, karatasi shashi dawa ya meno. Kando na hayo, duka hili ni la Mpesa kwa maana limeandikwa hapo nje kuonyesha kuwa unaweza kuweka pesa kwenye simu hapa ama ukatoa pesa yako.

Hili ni gari ambalo limeegeshwa nje kwenye nyasi, nyuma yake kuna mtu ambaye ameketi akiangalia mbele, mazingira ni kijani kibichi, gari hili ni la nyeusi ama buluu iliyo kolezwa.

Magari haya ni ya rangi tofauti tofauti lakini yaonekana kuwa ya kampuni moja kwa maana yanafanana. Yameegeshwa kwa njia maalum ili yaweze kuuzwa.

Hizi ni noti za Kenya laki moja kadhaa ambazo mtu ameshikilia nikana kwamba anazihesabu noti hizi labda amezipeleka kwenye benki ili kuziweka kwa matumizi ya baadaye.